Duka maalumu ambalo linaji husisha na uuzaji wa bidhaa mbali mbali ambazo hutumika kwa ajili ya shughuli zinazo husiana na kilimo pamoja na ufugaji. Mteja akiwa katika eneo la Duka hilo na kuhudumiwa na muhudumu anae tabasamu na kucheka kuashiria kuwa mwenye ukalimu wa hali ya juu, ambapo amekuja kujipatia bidhaa kama mbolea na dawa kwa ajili ya mimea na wanyama.

Duka nzuri lililopangwa katika mpangilio maalumu na mzuri na wa kuvutia, ambapo dawa mbalimbali kwa ajili ya wanyama pamoja na mifugo, zimepangiliwa katika eneo hilo, ili dawa hizi zipate kutumika kwa maelezo sahihi, na maelezo kutoa kwa mhudumiaji wa duka hilo, katika kuhakikisha mifugo inakuwa salama na yenye afya njema.

Paketi maalumu ambayo ina picha ya mnyama ambaye anafahamika kama mbwa, ambaye yenye ujazo wa mililita hamsini. Chupa hizo ambazo ziko ndani ya kifungashio hiki hutumika kama dawa kwa ajili ya wanyama ambao ni kama vile mbwa.

Wanaume wawili wakiwa katika chumba maalumu ambacho kinajihusisha na utengenezaji wa madawa mbalimbali, ambayo hutumika katika wanyama na kuhakikisha wanakuwa vizuri na tija, ili kuweza kusaidia maendeleo ya wanyama hao.

Chupa maalumu lenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, ambayo imetumika kwa ajili ya kutunza dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, na kusaidia utoaji wa rutuba mbalimbali, kwa ajili ya kuhakikisha wanyama wanapoitumia dawa hiyo, wanakuwa na afya njema, hivyo kuondokana na tatizo la magonjwa.

Kichupa kidogo yenye rangi nyeupe ambacho kimezungushiwa na ukanda wenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, ambayo inatoa maelezo kwa ajili ya matumizi ya dawa hiyo, pia pembezoni mwa dawa hiyo kuna boksi ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi kichupa hicho cha dawa, ambapo kina picha ya ng'ombe kuashiria kuwa dawa hiyo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua wanyama kama ng'ombe.

Ni kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe na kijani pamoja na rangi ya njano ambacho kina uzito wa kilogramu moja, ambacho hutumika kwa ajili ya kutunzia madini maalumu ambayo hutumika na mbuzi pamoja na kondoo.

kifungashio maalumu ambacho kinatumika kwa ajili ya kutunza virutubisho mbalimbali, ambavyo hutumika kwa ajili ya ukuzaji na uboreshaji wa afya nzuri ya kuku, ambayo dawa hiyo imeandikwa "broiller buster" kwa ajili ya kuhakikisha inachanganywa kwenye vyakula vya wanyama hao na kuhakikisha wanakula ili wapate kukua na kuzalishwa kwa wingi.

Kifungashio maalumu kilicho andikwa "TYLOSIN POWDER" ambacho kifungashio hicho hutumika kwaajili kutunza unga maalumu ambao husaidia kuimarisha ukuaji wa wanyama jamii ya ndege kama vile kuku pamoja na njiwa.

Eneo la kiwanda ambalo hujihusisha na utengenezaji wa dawa mbalimbali kwaajii ya wanyama, vijana wawili waliopo katika eneo la mashine na mifuko meupe wakiwa wanakusanya dawa hizo, ambazo zimetengenezwa kwaajili ya mazingira ya watumiaji tofauti.

Mbolea maalumu ambayo imetengenezwa kutokana na mabaki ya wanyama pamoja na mimea, ambayo inafahamika kama ''organic puting compost'' ambayo hutumika kama mbolea kwa ajili ya ukuaji wa mimea mbalimbali pamoja na mazao.

Wanaume wawili, waliokaa ndani ya chuma maalumu cha uuzaji wa madawa mbalimbali ya wanyama, wakiangalia namna gani wanaweza kufanya kazi ili kuboresha zaidi huduma yao. Dawa za wanyama huuzwa ili kuhakikisha wanyama wanakuwa na afya njema na nzuri.

Vijana wawili wa kiume wakiwa na vifaa maalumu vinavyo fahamika kama chepe katika banda maalumu ambalo limetumika kwa ajili ya utunzaji wa samadi, wakiichimba samadi hiyo na kuiweka katika mifuko kwa ajili ya na kuhiifadhi ili ipate kutumika katika maeneo mbalimbali ya mashamba, kwa ajili ya kuhakikisha mimea inapata mbolea ya kutosha na ili iweze kukua na kunawiri.

Kikopo kifdogo chenye rangi nyeupe pamoja na mfuniko wake wenye rangi nyeupe ambacho kimeandikwa coopers spot on hii ni dwa maalumu kwajili ya wadudu ambao wanashambulia mifugo kama vile ng'ombe ili isiweze kuzuiliwa na madhara mbalimbali na kuleta magonjwa.

Chupa ndogo nyeupe ambayo hutumika kwaajili kuhifadhia. dawa ambazo hutumika kwaajili ya kuulia wadudu kama vile mende na kunguni. dawa hizo utengenezwa kuulia wadudu mbalimbali wanaotambaa na kuruka.

Dawa maalumu ambazo hutumiwa na madaktari bingwa wa wanyama, ambapo hutumia dawa hizo ili kuahakikisha afya za wanyama zinakua katika ile hali ambayo inatakiwa. Dawa hizo huwasaidia wanyama kuwa na afya njema.

Wakulima wakiwa katika eneo moja wakifanya shughuli ya uchambuzi wa mahindi. Mahindi hayo baada ya kukomaa na kuvunwa mashambani yamekusanywa katika eneo moja na kuchambuliwa ili yawe katika sehemu safi na katika hali ya kuvutia, ambapo baadae hupukuchuliwa na kuwekwa katika mifuko maalumu kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yameanza kukauka na mengne ambayo yamekauka kabisa. Wakulima wanne wa kiume wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwaajili ya shughuli ya uvunaji katika shamba huko na wanahakikisha wanavuna kwa usahihi mahindi hayo ili yapate kutengenzewa na kupelekwa maeneo ya sokoni kwajili ya kuuza.

Shamba kubwa la mazao aina ya karoti, ambazo zimevunwa kwa wingi katika shamba hilo. Hivyo zikisubiria kusafirishwa na kupelekwa maeneo ya masoko, ili zipate kuuzwa na mkulima kujipatia chochote kitu kwa ajili ya maendeleo ya maisha yake .

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la mapapai, ambako anafanya ukaguzi wa mapapai yake nakuchuma Yale yaliyo iva ili mapapai hayo yakishaiva na kukomaa. Yachukuliwe na kupelekwa maeneneo ya masokoni. Eneo hili kubwa la ulimaji wa mpapai unamsaidia mkulima kujipatia kiasi Cha fedha mara baada ya kuchukua nakuvuna na kupeleka sokoni na kuuza.

Mkulima wa kike aliye katika eneo la shamba la kahawa, akichuma kahawa hizo na kuzifanyia ukaguzi kwa zile ambazo zimekauka. Baadye kahawa hizo hupakiwa katika vifaa maalumu na kupelekwa maeneo ya viwandani, kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali kama vile majani, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya binadamu.

Shamba maalumu kwa ajili ya ulimaji wa zao la nyanya, ambapo baadhi ya nyanya hizo zina rangi nyekundu, nyingine za rangi ya kijani. Ambazo zenye rangi nyekundu zinaashiria kua zimekomaa na kuiva, hivyo tayari kwa ajili ya kuchumwa na kupelekwa maeneo ya sokoni kwa ajili ya kuwauzia wateja; ili wapate kuzitumia katika maeneo mbalimbali.

Eneo kubwa la shamba ambapo wakulima wengi wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo hilo lilizungukwa na migomba mingi, wakifanya shuguli za uvunaji wa viazi. Ambavyo viazi hivi huvunwa na kupelekwa eneo la sokoni kwa ajili ya shughuli za mauzo. Hivyo watu wengi husubiria mazao haya kutoka mashambani, wakiwa maeneo ya sokoni ili wapate kununua na kwenda kutumia.

Mkulima alieko eneo la shambani, ambapo anafanya shughuli ya uvunaji wa mazao ya viazi, baaada ya kuvuna mazao hayo husafirishwa na kupelekwa maeneo ya masokoni, ilikuwafikia watumiaji wa mwisho, ambapo watu hutumia mazao hayo kama vile chakula.

Shamba kubwa lilopandwa mimea aina ya papai, papai hizo ni fupi na zimezaa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni za kisasa. Ambapo baadae huvunwa na kupelekwa maeneo mbalimbali ya masoko kwa ajili ya matumizi ya binadamu ambapo binadamu hutumia kuongeza afya yao.

Shamba kubwa ambalo linajihusisha na ulimaji wa mazao ya ndizi. Katika shamba hilo kuna mikungu mingi ya ndizi, ambayo imekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili ipatwe kupelekwa maeneo ya masoko kuwafikia wateja ili wapate kuuziwa nao wapate kuyatumia mandizi hayo katika shughuli mbalimbali.

Vijana wawili waliobeba tenga la bluu, wakiwa wanapangilia viazi vyao baada ya kuvuna katika eneo la shamba Viazi hivyo husafirishwa na kupelekwa maeneo ya masokoni ili wateja wapate kununua, hivyo kuendeleza biashara na mkulima kunufaika baada ya shughuli ya mavuno.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na mimea ya aina mbalimbali kama vile miti pamoja na nyasi. Eneo la shamba ambalo limelimwa mazao ya mboga za aina nyingi kama vile kabichi ambazo zimelimwa katika mfumo maalumu wa mistari kuhakikisha inakua vizuri na kustawi. Mkulima akifanya ukaguzi wa mazao yake na kuangalia maendeleo ili aweze kuvuna na kupeleka maeneo ya masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wengi wakike pamoja na wakiume wamejikusanya katika eneo moja na kufanya shughuli za uchambuzi na kahawa, ambazo kahawa hizo huchambuliwa na kutengwa iliyobora tofautitofauti kulingana na inavyoonekana, ambapo wateja huja na kununua bidhaa hizo kutokana na mpangilio maalumu ambazo zenye thamani kubwa huuzwa kwa bei kubwa zaidi.

Mkulima wa kiume, alievalia kofia yenye rangi ya bluu, na kuvalia viatu vyenye rangi nyeusi, akiwa katika eneo la shamba, lenye mimea mingi ya mahindi, yenye rangi ya kijani na ya kuvutia, mkulima huyo amevuna mahindi yake na kuyakusanya katika sehemu moja, na kuyapima mahindi hayo ili kuwauzia wateja mbalimbali , ambao hutumia mahindi hayo, ambavyo huchomwa na kuchemshwa ili kuwauzia wateja.

Wakulima wakiwa wamekusanya mazao yao aina ya hogo katika matenga maalumu yaliyotengenezwa kwa miti, ambapo wameweka katika eneo; na wateja kutoka maeneo mbalimbali huja kununua bidhaa hizo ili kwenda kupeleka magengeni, pamoja na masoko mengine, ili kuuza zaidi.

Vitunguu vingi na vyenye ubora wa hali ya juu ambavyo vimekusanywa sehemu moja baada ya kuvunwa kutoka eneo la shamba, vitunguu hivyo vimekusanywa ili viweze kuchambuliwa vizuri tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu, hivyo hukusanywa na kuchambuliwa na kutengwa vilivyosalama na vilivyo vibovu, ili vile vilivyo vizuri huchukuliwa na kupelekwa maeneo ya masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika eneo kubwa la shamba la migomba, akibeba mgomba wake baada ya kuukata kutoka katika mkungu, hivyo mkungu huo umewekwa chini na kusubiria kwa ajili ya kupelekwa saokoni ili upate kuuzwa, ambapo wateja huvutiwa na ndizi zilizokomaa na kuvutia, ili waweze kuzitumia katika shuguli kama chakula.

Mkulima wa kiume, aliyevalia flana yenye rangi ya bluu pamoja na saa mkononi, akiwa katika shamba kubwa la kahawa, akifanya shughuli ya uchumaji na uchambuzi wa kahawa hizo baada ya kuwa zimekomaa. Kahawa hizo huchumwa na kupelekwa maeneo ya viwandani ili kutengeneza vitu mbalimbali kama vile majani ya chai.

Wakulima watatu waliokaa chini wakifanya shughuli ya uchambuzi wa mazao yaliyotoka shambani, mazao hayo ni kahawa ambayo inachambuliwa ili ipate kuchujwa na kujua iliyo nzuri na safi kwa ajili ya kufikishwa maeneo ya masokoni na yenye mauzo.

Wakulima pamoja na wachuuzi wa nyanya waliojikusanya katika sehemu moja na kufanya biashara ya mauzo ya nyanya ambazo zimekusanywa katika matenga yenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi. Nyanya hizo hukusanywa na kununuliwa, pia kusafirisha kufikishwa maeneo ya sokoni ili kuwafikia watumiaji.

shamba kubwa lililolimwa kwaweledi na ustadi wa juu sana na kuzungushiwa mabomba ya maji na kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha ili iweze kukua na kunawiri vizuri. mkulima akiwa shambani akifanya ukaguzi na kuangalia maendeleo ya mazao yake ili apate kuyavuna vizuri na kwa wingi ili kukidhi hali ya watumiaji masokoni .

Mimea ya kijani aina ya nyanya, ambayo imepandwa katika mistari maalumu na kupitishwa mabomba kwa ajili ya usambazaji wa maji. Wakulima wawili wa kiume wakifanya ukaguzi wa maendeleo ya ndizi hizo, ili kuhakikisha zinakua na kustawi zaidi ili kutoa mazao yanayohitajika sokoni.

Eneo kubwa la shamba, ambalo limezungukwa na mimea mengi ya aina ya kijani. Mimea hiyo ni viazi ambavyo vimevunwa kupelekwa maeneo mbalimbali kwa ajili uuzaji, ambapo watu hutumia viazi hivyo kama sehemu ya chakula.

Shamba kubwa la matunda ya mananasi, ambayo yamestawi na kukua kwa hali nzuri. Ambapo matunda hayo huvunwa kwa wingi na kufikisha maeneo ya masoko, ili yapate kuuzwa. Watu kununua nakutumia kama bidhaa.

Eneo kubwa la bustani, ambalo limepandwa mazao yenye rangi nzuri ya kijani na yanayovutia, mimea hiyo ni nyanya ambazo hulimwa kwa misimu ili kuhakikisha inawafikia wateja masokoni. Hivyo watu hununua na kutumia nyanya hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Ndizi nyingi mbichi ambazo zipo kwenye mikungu yake, ndizi hizo bado hazijachumwa lakini ndizi hizo huchumwa na kupelekwa maeneo ya masokoni kwajili ya shughulia za uuzaji, watu hujipatia pesa na matumizi mablimbali baadaya ya mauzo ya ndizi.

Watu wengi w akike pamoja na wa kiume, ambao wamejikusanya katika eneo maalumu la mashamba, ambako hufanya shughuli za uvunaji wa kahawa na kuchambua kahawa hizo ili kuweka kahawa ambazo zimekuwa bora zaidi katika eneo moja na zingine katika eneo jingine, ili ziweze kusafirishwa na kupelekwa maeneo ya masokoni kwa ajili ya uuzaji.

Vitunguu vya kijani ambayo vimepandwa katika shamba kubwa, vitunguu hivyo vimepandwa kwa mfumo wa mistari ambayo imezungushiwa na mabomba kwa ajili ya usambazaji wa maji. Ambapo maji hayo huhakikisha mimea inapata maji ya kutosha ili ipate kukua. Baada ya hapo vitunguu hivyo huvunwa na kupelekwa maeneo ya masokoni kwa ajli ya mauzo.

Wakulima wakike na wakiume, walioko eneo la shambani, wakifanya shughuli ya uvunaji wa mahindi, shughuli hiyo hufanywa mara baada ya mahindi hayo yakiwa yamekomaa na kukauka, wakulima hao wakiwa pamoja na vikapu wanavuna mahindi na kuhakikisha yanafika nyumbani maeneo salama, baada ya hapo hupelekwa maeneo ya masoko kwa ajili ya kuuza.

Tenga kubwa la nyanya zenye rangi nzuri ya kijani, ambazo zimevunwa maeneo ya mashambani na kuhifadhiwa ili ipate kuchukuliwa na kufikishwa maeneo ya masokoni kwa ajili ya kuhakikisha bidhaa hizo zinauzwa na kuwapatia kipato wakulima.

Mazao ya kijani aina ya nyanya ambayo yamepandwa katika eneo la shamba na kupitishwa mabomba ya maji ili kuhakikisha nyanya hizi zinapata maji ya kutosha, ili ziweze kukua na kustawi, baada ya kuvuna nyanya hizo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Eneo kubwa la shamba, ambalo lina mazao yenye rangi ya kijani. Mimea hiyo ni nyanya ambazo zimevunwa vizuri na kuhifadhiwa katika matenga, ambapo wafanyabiashara huja kununua nyanya na kupeleka maeneo ya masokoni ili kuweza kuwafikia watumiaji wa mwisho.

Eneo kubwa la shamba lenye mazao aina ya nyanya, ambapo nyanya hizo hulimwa katika mfumo maalumu na wakisasa ili kuhakikisha uzalishaji mkubwa, mkulima aliye katika shamba hilo anajishughulisha na shughuli za uchambuaji wa nyanya zilizo kuwa nzuri na kuweka katika sehemu ili kupelekwa katika sehemu za masoko.

Shamba kubwa ambalo lina mimea yenye rangi ya kijani, mimea hiyo ni nyanya ambapo katika shambani hilo kuna mkulima anayefanya shughuli ya uvunaji wa nyanya, amabapo nyanya hizo baada ya kuvunwa huifadhiwa na kutunzwa katika vyombo maalumu kwa ajili ya kwenda kuuzia maeneo ya masokoni.

Nyanya nyingi zilizoiva pamoja na mbichi, ambazo zimekusanywa katika sehemu moja, ili wateja wapate kujumua na kufikisha maeneo ya sokoni. Mteja akifanya shughulia ya kikaguzi na utengaji wa nyanya zilizo bora na zilizoharibika katika eneo tofautitofauti, ili apate kununua na kuyafikisha mazao hayo katika maeneo ya masoko, ili kuwafikia watumiaji.

Wakulima wa kike pamoja na wa kiume, wakiwa na ndoo zao za rangi ya kijan pamoja na njano. Wakulima hawa wapo shambani wakijihusisha na shughuli ya uvunaji wa viazi, ambapo baada ya hapo hupeleka viazi hivyo maeneo ya masokoni kwa ajili ya shughuli ya uuzaji.

Shamba kubwa la mimea ya mipapai ambayo imepandwa katika mfumo wa mistari maalumu ili kuhakikisha mimea hiyo inakua na kustawi kwa kwa hali ya juu. Mimea hiyo pia imesambazwa pamoja na mabomba ya maji ili ipate maji ya kutosha na kusaidia kukua. Baada ya kukomaa, mimea hiyo na matunda yake husafirishiwa na kupelekwa maeneo ya masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakifanya kazi ya uchambuzi wa kahawa ambapo kahawa hizo hukaguliwa na kuchakatwa ili kutenganisha zilizosahihi na zisizo sahihi, maalumu kwa ajili ya uuzaji. Baada ya kutengwa mbaya na mbovu katika eneo lake, na nzuri katika eneo lake, wakulima hufikisha bidhaa hizo masokoni kwa ajili ya kuuza.

Shamba lililolimwa mimea mingi mizuri na ya kuvutia yenye rangi ya kijani, ambapo mimea hiyo imezungushwa na bomba maalumu ya maji kuhakikisha inapata maji ya kutosha na kunawiri. Ili iweze kuzalishwa kwa wingi, ili wakulima kutumia mifumo hii ya kilimo katika maeneo yale ambayo yanakuwa na upungufu wa mvua, ili kuhakikisha kunakuwa na maji ya kutosha.

Mkulima wa kiume alievalia shati jekundu pamoja na suruali nyeusi akiwa katika eneo la bustani yake ya ukulima wa mbogamboga, ambapo mbogamboga hizo amezilima katika mifuko maalumu hivyo humsaidia kuvimudu kwa urahisi zaidi katika swala zima la kumwagilia maji na uwekaji wa mbolea.

Eneo la shamba ambalo limepandwa mazao mbalimbali wakulima hulima na kupanda mazao yao wakisubiri ipate kukomaa na kuvuna. Shamba hilo limezungushiwa mabomba yenye rangi nyeusi ambayo yanahakikisha kusambaza maji, pia wameweka tenki ambalo linasaidia kukusanya maji kutoka katika chanj'o na kuhifadhi kabla ya kusamba kwenye shamba hilo.

Eneo la shamba linalojihusisha na kilimo cha ulimaji wa viazi. Wakulima wengi wakiwa katika eneo la shamba wakifanya shughuli za uvunaji, hivyo baadae kupeleka mazao hayo katika maeneo ya masoko ili zipate kuuzwa na kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha ya kila siku.

Mimea ya mahindi pamoja na matikiti, ambayo yamepandwa katika shamba moja katika mfumo maalumu wa mistari na kupitishwa mabomba ya maji, ili kuhalikisha sehemu hizo zinafikiwa na maji ya kutosha. Mfumo huu wa kilimo huchanganya mazao mbalimbali hutumika ili kusaidia utunzaji wa maeneo.

Shamba kubwa la mipapai ambayo mipapai hiyo imepandwa katika mfumo wa mistari katika eneo kubwa la shamba, ambapo mipapai hiyo huvunwa na kupelekwa maeneo ya masokoni kwa ajili ya uuzaji kwa wateja.

Mimea mbalimbali yenye rangi ya Kijani pamoja na nyekundu, mimea hiyo imehifadhiwa kwenye mabeseni ambayo hutumiwa kwaajili ya kutunzia mfumo huu wa ukulima hutumika kwaajili ya kuandaa mbegu na miche na miti ya maua.

Eneo la bustani ambalo limepandwa mimea ya kijani inayovutia mimea hiyo, imesambazwa pamoja na mabomba ya maji, kuhakikisha nayo inapata maji yakutosha, ili ipate kukua wakulima hutumia mfumo huo wa umwagiliaji kuhakikisha mimea yaoinakua vizuri ili baadae ipate kuvunwa na kupelekwa sokoni kujipatia kipato.

Mimea ya kijani ya nyanya ambayo imepandwa katika mfumo maalumu wa kupitisha mabomba ya maji kwa ajili ya kusambaza maji katika mimea hiyo. Mkulima akiwa shambani akifanya kazi ya ukaguzi wa mazao yake ya kijani pamoja na rangi ya chungwa, ambayo yanaashiria kuanza kukomaa na kuliwa. Baada ya hapo huvunwa na kupelekwa maeneo ya masoko.

Mimea mbalimbali ya rangi ya kijani ambayo imepandwa katika mstari maalumu na kufunikwa juu eneo hilo, ili kuhakikisha ndani kuna hewa ya kutosha pamoja na joto ambalo litasaidia mimea hiyo ipate kukuwa na kuendelea vizuri.

Mimea mizuri yenye rangi ya kijani ambayo imepandwa katika chumba maalumu cha kuoteshea mimea, chumba hicho huakikishwa kuwa kina joto la kutosha pamoja na unyevuunyevu ambao unasaidia mimea hii ipate kukua. Wale ni wakulima waliovalia nguo za kijivu na kofia kichwani ambao wanafanya shughuli ya ukaguzi wa maendeleo ya mimea hiyo.

Mimea midogo ya mboga za kijani ambayo imepandwa katika mtiririko mzuri kuhakikisha kuwa inapata maji ya kutosha, pamoja na mbolea ya kutosha ili ipate kunawiri. Wakulima hutumia njia hii ili kujiongezea kipato na kuongeza uzalishaji.

Wakulima wanne wapo shambani, katika shamba la mahindi. Ambapo wanajishughulisha na shughuli ya uvunaji wa mahindi hayo. Baada ya uvunaji wa mahindi hayo, huchukuliwa na kwenda kuhifadhiwa katika maghala, ili kuweza kujipatia chakula pamoja na pesa kidogo kukidhi mahitaji.

Mashine maalumu na kisasa, mashine hiyo ni kubwa na yenye matairi manne makubwa mawili na madogo mawili ambayo hutumia katika maeneo ya mashamba kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile shughuli za uvunaji hivyo kurahisisha swala zima la uvunaji na kupunguza muda ambao wakulima wangetumia kwa ajili ya kuvuna wakitumia mikono.

Eneo maalum ambalo linajihusisha na shughuli za kilimo kwa kutumia mifumo ya sayansi na teknolojia mpya, ambapo maendeleo ya teknolojia yamesaidia kwa kiasi kuongeza kipato kwa wakulima pamoja na uzalishaji wa mazao mbalimbali, hivyo kuongeza tija katika shughuli ya kilimo na kumuongezea faida mkulima.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya kijani ambazo zipo katika shamba na zikifanya shughuli ya ulimaji na utifuaji wa eneo la ardhi tayari kwa ajili ya shughuli ya upandaji wa mazao mbalimbali. mifumo hiyo ya kisasa hutumia mashine ili kuhakikisha mkulima analima katika eneo kubwa nakupanda katika eneo kubwa kwa kutumia mda mfupi hivyo kuongeza kipato katika shughuli ya ukulima.

Mashine kubwa na ya kisasa inayofahamika kwa jina la trekta ikiwa imefungwa majembe maalumu kwa ajili ya kulimia kwa nyuma, kuhakikisha kuwa inafanya kazi kwenye eneo kubwa na kwa ueledi wa hali ya juu ili kuongeza kipato.

Mashine maalum na ya kisasa, ambayo inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kama vile kupanda pamoja na kulima. Ambapo mashine hizo hutumiwa na wakulima kuhakikisha wanafanya shughuli za kilimo katika eneo kubwa na kuongeza kipato, hivyo mashine hizo hutumia mafuta ambapo hufanya kazi kwa muda mrefu na katika eneo kubwa la shamba na kuongeza kipato kwa wakulima.

Machine kubwa na ya kisasa mbayo imetengenezwa kwa rangi nyeusi pamoja na rangi ya njano ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo kama vile: kukata majani ambayo yapo, katika mimea mbalimbali Kama vile: nyanya mkulima hiyo katika enea la ndani la shamba ambalo shamba hilo hulimwa kwa mfumo wa kisasa na kieletroniki.

Vifa maalumu na vya kisasa ambavyo vinatumika kwa ajili ya shughuli ya wakulima. Ambapo mazao mbalimbali hulimwa na kwenda kustawishwa katika vyumba maalumu, kupitia mashine hizo maalumu zenye mfumo wa kisasa. Wakulima wawili waliovalia mavazi maalumu kwa ajili ya kuendesha mifumo hiyo, wakifanya ukaguzi na kuangalia maendeleo ya mazao yao, ambayo yamepandwa katika mashine hizo.

Mashine ya kisasa ya rangi nyekundu pamoja na nyeusi, ambayo ina matairi madogo madogo hutumika kwa ajili ya shughuli ya kilimo katika maeneo ya mashamba, hiyo hutumia mafuta kuhakikisha inafanya kazi katika eneo kubwa hivyo kumsaidia mkulima kufanya kazi kwa weledi na eneo kubwa kwa muda mdogo.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya kijani ambapo mashine hiyo hufahamika kwa jina la tractor, ambalo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama shughuli za uvunaji pamoja na shughuli za ulimaji ambao husaidia kupunguza muda kwa mkulima kulima eneo kubwa la shamba na kuongeza ufanisi wa kazi hivyo shughuli hii kwa kutumia mashine kuwa yenye waredi wa juu.

Eneo maalumu lenye mifumo na mitambo maalumu ya kisasa, ambayo inatumika kwa ajili ya shughuli ya ukuzaji na ulimaji wa mazao ndani ya eneo ambalo limezungushiwa vifaa maalumu; kuhakikisha eneo hilo linakua na joto pamoja na unyevunyevu ambao unahitajika kwa ajili ya shughuli za ukulima wa mazao hayo.

Mashine maalumu na za kisasa ambazo hutumika katika shughuli ya upandaji na uwatikaji wa mimea mbalimbali, kama mbogamboga ambazo hupandwa katika mfumo maalumu na kusambaziwa kimiminika chenye virutubisho maalumu, na vya muhimu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji na maendeleo mazuri ya mboga hizo.

Mashine maalumu na ya kisasa yenye rangi nyekundu, ikiwa katika eneo la shamba na kufanya shughuli za ulimaji. Mashine hizi zimetengenezwa maalumu kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wanakuwa na maendeleo makubwa katika suala zima la kufanya kilimo chenye tija, ambapo mashine hiyo hutumia mafuta kuhakikisha inafanya kazi kwa weledi na muda mfupi.

Mashine kubwa na ya kisasa amayo ipo katika eneo la shamba ikifanya shughuli ya usafishaji wa shamba hilo, ili kuliweka na kuliandaa vizuri kwa ajili ya shughuli za kilimo, watu wengi hutumia mashine katika miradi mikubwa ya kilimo ili kuhakikisha wanafanya kazi kubwa kwa mda mdogo na kuongeza kipato pamoja na mavuno.

Mashine kubwa na ya kisasa, ambayo ina rangi nyekundu. Mashine hiyo huongozwa na dereva kwa kuendeshwa, ikiwa imefungwa majembe nyuma ili kufanya shughuli za kilimo. Watu wengi hutumia mashine kubwa kwa ajili ya shughuli za kilimo ili kuongeza uzalishaji, hivyo kukuza kipato.

Mashine maalumu kwa ajili ya shughuli za kilimo. Mashine hiyo hutumika kwa ajili ya uzalishaji na upandaji ya mbegu, ili zipate kukua na kuhamishiwa maeneo mengine kwa ajili ya kupandwa ili zikue zaidi. Maeneo haya yanasambaza na maji ya kutosha pamoja virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo iweze kukua kwa hali nzuri.

Mashine nzuri ya rangi nyekundu ambayo hutumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za upaliliaji pamoja na kulima katika maeneo ya shamba. Mkulima akiwa ameshika mashine hiyo na kuiendesha kuhakikisha eneo la shamba linasafishwa na kuwa safi ili mimea iweze kukuwa vizuri.

Mashine nzuri na ya kisasa, inayofahamika kwa jina la pawatila, ambayo wakulima hutumia mashine hiyo ili kutifua sehemu y ardhi kabla ya kulima, Shughuli hiyo hufanywa na mashine hizo ili kihakikisha kuwa, inachukua muda mfupi pamoja na kufanyakazi katika eneo kubwa, ili kuwarahisishia wakulima kufanya kazai kubwa kwa eneo kubwa muda mdogo.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo yenye rangi nyekundu. Mashine hiyo ina matairi makubwa pamoja na madogo, pia nyuma ya mashine hiyo imefungwa majembe maalum ambayo hututumika kwa ajili ya kutifua na kulima sehemu ya ardhi. Ambapo mashine hizo hutumiwa kwa ajili ya kulima eneo kubwa na kuongeza uzalishaji kwa wakulima kitu ambacho huwasaidia kupata faida kubwa kwenye shughuli zao za kilimo.

Mimea mingi ya kijani ambayo imepandwa katika chumba maalumu kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambapo kuna mashine tofautitofauti ambazo hufanya kazi ya ukaguzi na usambazaji wa dawa katika mimea hiyo, ili kuua wadudu ambao wanavamia mimea hiyo, isiweze kukua. Hivyo mfumo huu hutumika katika maeneo ambayo, yanazalisha kiasi kikubwa cha mazao mbalimbali.

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi ya kijani, ambayo hutumika kwa shughuli mbalimbali za mashambani kama vile kupanda pamoja na kuvuna wakulima hutumia mashine kubwa za kisasa ili kuongeza uzalishaji na kipato.

Mashine kubwa ya kijani ambayo hufahamika kwa jina la trekta. Mashine hiyo ikiwa na dereva ndani hutumika katika shughuli za kilimo ili kuhakikisha wakulima wanafanya kazi katika eneo kubwa na kwa weredi wa hali ya juu, kinachosaidia kuongeza mapato kwa wakulima hivyo kuongeza pesa zaidi kwa ajili aya shughuli za ukulima.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya kijivu, ambapo ndani yake kuna mimea iliyopandwa. Mashine hizi hutengenezwa katika mfumo ambao unaruhusu maji kuingia ndani, ili kuhakikisha mimea iliyopo ambayo imepandwa ndani inafikiwa na maji ya kutosha kuhakikisha inakua.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inafahamika kwa jina maarufu la trekta. Trekta hio inarangi nyekundu ambayo ndani ya trekta hio kuna dereva anaendesha na kukatiza ndani ya eneo la shamba. Trekta hutumika kwenye maeneo makubwa ya shamba ili kuhakikisha kilimo chenye kiasi kikubwa na kuleta mazao mengi.

Mimea ya mbogamboga ya rangi ya kijani, ambayo imepandwa katika mashine maalumu za kisasa za kisasa za kilimo. Ndani humo huwekwa kimiminika ambacho kinachangia viritubisho vyote, ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo ili iweze kustawi na kuwa bora zaidi.

Wakulima hutumia mashine mbalimbali, ambazo uwasaidia katika shughuli zao za kilimo na kuokoa muda, pia kufanya kazi katika eneo kubwa. Hii ni mashine yenye rangi ya kijani, ambayo ina matairi mawili kwa mbele, ambayo hutumiwa kwa ajili ya kukatia nyasi, ili ziwe ndogondogo kwa ajili ya maandalizi ya shughuli ya kilimo.

Mashine kubwa na ya kisasa inayofahamika kwa jina la trekta ambayo lipo katika eneo la shamba lililozungukwa na mimea ya aina mbalimbali kama vile mahindi, nyasi pamoja na miti, ambapo dereva huyo anaendesha mashine hiyo na kufanya shughuli ya ulimaji kwa eneo kwa ajili ya kupanda.

Trekta mbili za rangi ya kijani ambazo kuna madereva ndani yake, ambazo zinafanya kazi ya ulimaji na utifuaji wa ardhi, kitu ambacho kinawasaidia wakulima kufanya kazi katika eneo kubwa na kwa ufanisi mkubwa.

Eneo la maji yaliyokusanywa katika sehemu moja ambapo maji hayo kuna wanyama mbalimbali kama vile samaki huishi katika maeneo hayo, hivyo watu huja maeneo hayo na kuvua samaki kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile chakula kwa binadamu na chakula kwa ajili ya wanyama mbalimbali kama vile kuku.

Mnyama mwenye miguu minne ambae anafahamika kwa jina la ngedere. Wanyama hawa huishi porini na hutumia vyakula kama vile matunda na mizizi kama sehemu yao ya chakula. Pia wanyama hawa hufanya kazi kubwa katika kuvutia watalii kutoka maeneo mbalimbali kuja kushuhudia jinsi wanavyoishi.

Eneo kubwa la bahari ambapo shughuli za uvuvi hufanyika. Wavuvi hutumia nyavu zao pamoja na ndoano kuhakikisha wanapata samaki wa kutosha. Baadaye samaki yao huuzwa kwa wachuuzi, ambao wachuuzi huwanika na kuwachoma samaki hao ili kuwafikisha maeneo ya masokoni. Pia samaki yao huweza kutumiwa kama chakula kwa binadamu na chakula kwa wanyama mbalimbali kama vile mifugo aina ya kuku.

Vyumba vidogvidogo vilivyojengwa kwa simenti pamoja na tofali. Vyumba hivyo vimejazwa maji kwa ajili ya wanyama ambao ni samaki. Samaki hao hufugwa katika maeneo hayo, baadaye hukuzwa na kutumiwa kama chakula pamoja na malighafi viwandani.

Samaki wazuri wenye rangi ya machungwa ambao wamehifadhiwa katika chombo kimoja chenye maji, chombo hicho hutengenezwa katika mfumo maalumu ambao huwasaidia samaki hao kupata maji ya kutosha pamoja na chakula, pia samaki hao hutumika maeneo mbalimbali kama vile mahotelini na maofisini kama kivutio.

Samaki wazuri wenye rangi ya chungwa ambao wamehifadhiwa katika chombo maalumu cha ufugaji. Chombo hicho huweza kupokea chakula kutoka nje ili kuendeleza maisha ya samaki hao. Samaki hao wenye rangi nzuri hutumika pia katika maeneo maalumu kama vile mahotelini, pamoja na maeneo ya maofisi.

Samaki wazuri na wanaouvutia ambao wamemwekwa katika kifaa maalumu kwa ajili ya ukuaji wake. Samaki hao hutunzwa katika chombo hicho na kupewa chakula cha kutosha ili kuhakikisha samaki hao wanaweza kukua vizuri. Pia samaki kama hao hutumika zaidi kama mapambo kwenye maeneo mbalimbali kama vile hospitalini pamoja na maofisini pia katika mahoteli makubwa makubwa.

Maji yaliyokusanywa katika sehemu maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, ambapo eneo hilo husambaza chakula pamoja na mahitaji yote kwa ajii ya ukuaji wa samaki. Samaki hao huzalishwa kwa wingi, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kama chakula, na vitu vingine ambavyo uwasaidia binadamu.

Samaki wenye rangi nzuri ya kuvutia ambao wamewekwa katika chombo maalumu kwa ajili ya kufugia. Chombo hicho huwekwa maalumu pamoja na maji ili kuweza kusaidia wanyama hao aina ya samaki waweze kuishi vizuri na kuendelea kukua. Ambapo wanyama hao huwekwa kwenye eneo kama vile mahotelini pamoja na maofisini kama sehemu ya kivutio.

Nafaka mbalimbali ambazo zimehifadhiwa, kwenye mifuko. Nafaka hizo hutumiwa na binadamu kama chakula ili, kuongeza nishati katika mwili, pia uweza kutumiwa kama malisho kwa ajili ya wanyama na ndege.

Watu wengi waliopo katika eneo la msitu wenye mimea na miti mingi ya kijani, ambayo imekuwa na kunawiri vizuri na kuvutia. Maeneo ya misitu hutumika kama makazi kwa ajili ya wanyama mbalimbali, pia watu wengi huenda maeneo ya msituni ili kujionea vitu mbalimbali kama kivutio cha utalii.

Mkulima aliyevalia shati ya kijani akiwa katika eneo maalumu la vitalu vya miti ya misitu, ambayo miti hiyo hupandwa baadaye huhamishwa na kwenda kupandwa katika maeneo makubwa, ili iweze kuvunwa baada ya kukua vizuri na kukomaa.

Eneo la porini ambalo limezungukwa na mimea ya aina mbalimbali ambayo huota kwa kutambaa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Misitu hiyo hutumika kama makazi kwa ajili ya wanyama mbalimbali kama vile ndege na wanyama wa mwituni; pia husaidia uwepo wa mvua.

Wakulima wawili wa kiume walioko katika eneo la kitalu cha miti, ambapo miti hiyo inamwagiliwa maji ya kutosha ili ipate kukua vizuri. Hivyo baadaye hung'olewa na kupelekwa maeneo mbalimbali ya mashamba makubwa na kupandwa, ili iweze kukua na kusitawi vizuri, ambapo huvunwa baadyae na kuwa mbao.

Eneo la kitalu la miche, ambapo miche hiyo hutunzwa na kukua ili kwenda kupandikizwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupisha ukuwaji wa miti hiyo, watu wakiwa wanafanya ukaguzi wa vitalu na kuangalia maendeleo ya ukuwaji wa miche hiyo.

Miche midogomidogo yenye rangi ya kijani, ambayo imehifadhiwa katika vimifuko vidogovidogo vyenye rangi nyeusi, mkulima akifanya ukaguzi wa miche yake ili kuweza kuifikisha miche hii katika maeneo ya mashamba kwa ajili ya kuhakikisha upandaji na ukuaji mzuri wa miti hiyo.

Miche midogomidogo ya kijani ambayo hutumika kwa ajili ya upandaji wa miti katika misitu, miti hiyo huifadhiwa katika eneo ili kuchukuliwa baadae na kwenda kupandikizwa maeneo mengine kwa ajili ya kukua zaidi ili yaweze kuchumwa.

Wakulima wakifanya ukaguzi wa miche ya miti ambayo imepandwa katika mitaro. Miti hiyo hukaguliwa ili kuona maendeleo yake, baada ya hapo miti hiyo huchukuliwa na kwenda kupandikizwa maeneo mengine ambapo hustawi na kukua ili kuweza kuvunwa.

Mwanaume aliyesimama pembezoni mwa mti mkubwa uliokatwa, akiwa ameshikilia mche wa mti kuhakikisha anataka kufanya kazi ya upandaji wa misitu, kitu ambacho husaidia kuleta mvua na kutunza mazingira kwa ajili ya matumizi endelevu ya binadamu.

Mfumo maalumu na wa kisasa, ambao hutumia kimiminika chenye virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya uzalishaji na ukuaji wa mimea mbalimbali, mfumo huu umesaidia ķwa kiasi kikubwa katika maeneo ambayo udongo wake ni wa kichanga, pamoja na ukosefu wa rutuba, ambayo husaidia mimea kukua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo hutumia mabomba mbalimbali, yenye kimiminika maalumu chenye rutuba ya kutosha, ambacho kinasaidia na kuhakikisha mimea inapata virutubisho muhimu kwa ajili ya kuhakikisha mimea hiyo inakua na kustawi kwa hali ya juu, ili ipate kuvunwa katika weledi mkubwa.

Mfumo maalum na wakisasa wa upandaji wa mimea mbalimbali, ambapo mfumo huu hutumia mabomba yaliyopitishwa kimiminika maalumu ambacho kinakua na virutubisho vya kutosha vinavyowezakusaidia mmea huo uweze kukua vizuri, mfumo huu wa kisasa umegunduliwa ili kusaidia maeneo yanayokua na udongo ambao hauna rutuba.

Mashine maalumu na ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya shghuli za upandaji wa mbegu mbalimbali, pamoja na mboga za aina mbalimbali na maua, ambapo katika mabomba hayo kunakuwa na kimiminika maalumu, ambacho kinabeba virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuhakisha mimea inakua vizuri na kustawi.

Sehemu maalumu ambayo imezungushiwa na wigo, ili kuzuia wadudu, pamoja na wanyama mbalimbali, kuingia katika eneo hili. Ni mfumo wa kisasa ambao hutumika kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali, kama mbogamboga, ambapo kimiminika huwekwa kwenye bomba maalumu, ili kupitisha virutubisho ambayo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mazao katika maeneo ambayo yanakuwa na maji yenye kiasi kikubwa cha mbolea ambayo huhitajika kwa ukuaji wa mimea, mifumo hii hutumiwa zaidi katika maeneo yale ambayo ardhi yake huwa haina rutuba ya kutosha.

Mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani, ambayo imepandwa katika mabomba maalumu ambapo mabomba hayo hupitisha maji yenye virutubisha vyote, ambavyo vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo, hii ni mifumo ya kisasa ambayo hutumika badalaa ya maeneo ambayo hayana ardhi au udongo.

Mimea ya kijani ya mbogamboga ambazo zimepandwa katika mabomba pamoja na mabeseni, mfumo huu wa kilimo hutumika sana mjini kwasababu yakukosekana kwa maeneo maalumu kwa ajili ya kilimo, mfumo huu pia huakikisha maji yamesambazwa katika mabomba hayo ili mimea hiyo iwe imefikiwa na maji yakutosha kwa ajili ya ukuaji wake.

Mashine maalum kwa ajili ya ukuzaji na upandaji wa mimea ya aina mbalimbali, mashine hii huwa na maji ambayo yanahakikisha kunakuwa na mbolea ya kutosha pamoja na virutubisho vyote muhimu kwa ajili ya ukuwaji wa mimea.

Sehemu maalumu ya uoteshea mimea mbalimbali kama vile mbogamboga, eneo hilo hutengenezwa kwa mfumo maalumu wa bomba, mabomba husambazwa kimiminika maalumu ambayo hujumuisha kila kitu kinachohitajika katika ukuaji mzurii na maendeleo bora ya mimea lishe.

Mboga nzuri na za kuvutia za majani ambazo zimepandwa katika mfumo wa bomba maalumu. Mabomba hayo hupitisha kimiminika chenye virutubisho vya kutosha ambavyo usaidia mimea hiyo ipate kukua vizuri na kustawi. mboga hizo hutumika kama virutubisho kwa wanyama pamoja na binadamu kama mboga.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa katika chombo maalumu chenye maji, maji hayo husaidia mimea kupata aina zote za virutubisho ili kukua na kuzalisha kwa kiasi kikubwa. Mifumo hii ya kisasa hutumika ili kuzalisha kiasi kingi cha mbogamboga.

Eneo la mpango wa kilimo cha umwagiliaji. Eneo hilo limezungushwa na mabomba ya maji kuhakikisha kuwa maeneo yote yanafikiwa na maji na mbogamboga zinapata maji hayo. Mbogamboga hizo ambazo zinalimwa hapo ni chainizi, pia hutumika kama chakula kwa wanyama na binadamu.

Chumba maalum ambacho hutumika kwa ajili ya suala zima la uzalishaji wa vifaranga mbalimbali vya kuku, ambapo vifahanga hivyo ambazo katika chumba cha kutosha pamoja na maji ili ipate kukua na kutoa mazao mbalimbali ambayo hutumika kwa ajili ya malighafi viwandani mfano wa vitu hivyo ni kama vile nyama pamoja na mayai.

Nyanya zilizoiva na kuwa na rangi nzuri nyekundu ambazo watu wanazipanga na kuzitenga katika idadi maalumu ili zipate kuuzwa, hiyo ni mashine ambayo inasafirisha nyanya hizo na kuzifikisha kwa watu ili wapate kuzipanga kwenye idadi maalumu kwa ajili ya kuuza na kuziweka kwenye mafungu maalumu.

Eneo maalumu ambalo limezungushiwa wigo maalumu, ambapo ndani ya eneo hilo hutumika kwa ajili ya shughuli za ulimaji wa mazao mbalimbali, ambapo eneo hilo huwa na joto pamoja na unyevuunyevu wa kutosha kusaidia mimea hiyo inakuwa vizuri na kunawiri kwa haili ya juu.

Eneo maalumu ambalo limetengenezwa katika mfumo wa kisasa, ambao unahakikisha uwepo wa unyevunyevu wa kutosha pamoja na joto linalostahili kwa ajili ya kuhakikisha mimea inakua vizuri na kustawi. Mifumo hii ya kisasa hutumika katika maeneo mbalimbali ili kuongeza uzalishaji kwa wakulima.

Shamba kubwa ambalo lina mazao aina ya kabichi ambayo yamepandwa kwa wingi na kwa mstari maalum ili kuhakikisha kabichi hizo zinakuwa na kunawiri vizuri, ili zipate kuzalisha kiasi kikubwa ambapo baada ya kuchumwa hupelekwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa katika eneo maalumu lililozungushiwa ambalo hutumika kwaajili ya shughuli za kilimo cha mazao mbalimbali, ambapo eneo hilo huwa na nyuki wa kiasi kwajili ya kukidhi uhitaji wa mimea hiyo pamoja na unyevuunyevu wa kutosha ambao husaidia mimea hiyo kukua vizuri.

Eneo la ndani ya chumba, ambapo imepandwa mimea ya aina ya uyoga, ambayo kwa kiasi kikubwa hutumika katika shughuli mbalimbali za viwandani, na kutengeneza vitu kama vile mikate ambayo imetengenezwa na unga wa ngano.

Eneo maalumu la kiwanda, ambalo linajihusisha na shughuli za ukulima wa kiwango cha juu, ambacho kilimo hicho hufanywa kwa njia ya kisasa na hutumia mashine mbalimbali kuhakikisha kunapatikana mazao mengi na yenye tija.

Shamba ambalo linajihusisha na shughuli za ulimaji wa mazao ya nyanya ambapo kuna nyanya za rangi nyekundu zinazoashiria kuivaa na nyanya za kijani ambazo bado hazijaivaa, hivo nyanya zilizokomaa na kuivaa zenye rangi nyekundu huvunwa na kupelekwa maeneo ya masokoni. Ambapo katika shughuli hio hufanywa kwa kiasi kikubwa ilikuhakikisha viwanda vinapata mazao ya kutosha kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Eneo maalumu na la kisasa ambalo hutumika kwa ajili ya shughuli ya upandaji wa mazao mbalimbali, eneo hili limetengenezwa katika mfumo maalum mbalimbali kuhakikisha kunakuwa na joto linalohitajika kwa ajili ya ukuaji wa mimea husika na kuwepo kwa unyevu unyevu ambao unasaidia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa mimea hiyo.

Shehena kubwa ya vitunguu, ambapo muuzaji akichambua vitunguu hivyo na kuvipanga katika makundi tofautitofauti. Watu huja maeneo hayo na kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kama vile matumizi ya viwandani, ambavyo huhitajika kwa kiasi kikubwa na kwa wingi, kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali.

Eneo kubwa la kiwanda ambalo linajihusisha na shughuli za upandaji wa mimea ya aina mbalimbali, ambapo mimea hiyo imekaa ndani ya chumba maalumu kinachohakikishwa kina hewa ya kutosha, pamoja na maji ili kuhakikisha mimea hiyo inakua. Pia, eneo hilo limezungukwa na mimea ya asili, ya aina ya miti ambapo mazao hayo huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa zaidi.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani inayofahamika kama kahawa, mkulima mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe pamoja na bluu, akiwa anatizama mazingira ya shamba hilo akifanya ukaguzi na akiangalia maendeleo ya mazao yake yakikomaa ili kusafirishwa kupelekwa maeneo ya viwandani, kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile, majani ya chai.

Mimea mizuri yenye rangi ya kijani, ambayo imetoa matunda yenye ya kijani pamoja na rangi nyekundu, ambayo imepandwa katika sehemu maalumu kuhakikisha mimea hiyo inapata joto la kutosha pamoja na hewa nzuri ili iweze kukua vizuri.

Shehena kubwa la vitunguu ambapo vimepangwa katika beseni la rangi ya bluu, vitunguu hivyo hutumiwa kwa kiasi kikubwa vinapofika maeneo ya masoko ili kuweza kuwafikia watumiaji mbalimbali.

Shamba kubwa linalojihusisha na ukulima wa mbogamboga za majani. Mboga hizo zinafahamika kwa jina la kabichi, ambazo zimepandwa katika mfumo wa mistari maalumu, kuhakikisha inazalishwa kwa wingi ili kuwafikia wateja wa masokoni.

Ng’ombe wengi walionawiri wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, walio katika vifaa maalumu vya kwa ajili ya kulishia, Ng’ombe hao huhakikisha wanapewa chakula cha kutosha, ili kuhakikisha wanatoa mazao mbalimbali kama vile ngozi , nyama pamoja na maziwa ambayo hutumiwa viwandani kwa ajili ya utengezezaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na ng’ombe.

Aina za mbogamboga za majani ambazo zinafahamika kwa jina la kabichi ambazo zimepandwa katika ambalo limezunguukwa na mimea mingine ya asili kama vile nyasi pamoja na miti watu huja katika maeneo haya na kuhakikisha mimea hiyo inakua vizuri na kustawi ili ipate kuvunwa na kupelekwa maeneo ya masoko kwaajili ya kuuzwa na matumizi ya binadamu.

Kuku wengi wenye rangi mbalimbali ambao wamekusanywa katika chumba maalumu ambapo hupewa chakula pamoja na maji ili wapate kukua na kustawi zaidi ili waweze kutoa mazao mbalimbali kama, vile mayai pamoja na nyama ambavyo hupelekwa maeneo ya kiwandani ili kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali inayotokana na nyama pamoja na mayai.

Vifaranga vya kuku vyenye rangi nyeupe ambavyo vipo katika chumba maalumu kwa ajili ya kuhifadhia wanyama, ambapo kuku hao hufugwa kwa njia ya kisasa ili kuhakikisha wanatoa mazao mengi kwa wingi na ustadi wa hali ya juu. Watu hutumia mifumo hii ili kuzalisha kuku ambao huenda kutumika viwandani.

Eneo la ndani ambalo hutumika kwa ajili ya shughuli ya ufugaji na malisho ya ng`ombe wakisasa. Ng'ombe hawa hupewa chakula chenye virutubisho vya kutosha, ili wahakikishe wanaweza kutoa mazao yanayohitajika kama vile maziwa pamoja na nyama nzuri, ambayo inawavutia wateja. Huzalishwa kwa kiasi kikubwa, ili kukidhi mahitaji ya viwanda, ambapo hutengeneza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na wanyama hao.

Mimea mingi ya kijani iliyopandwa katika eneo la shamba. Mimea hiyo imepandwa katika mfumo wa mistari, kuhakikisha kunakuwa umbali kutoka mmea mmoja na mmea mwingine ili kuweza kukua kwa urahisi na uzuri zaidi, mkulima alievalia kofia pamoja na shati lenye rangi ya machungwa

Shamba kubwa la migomba ambayo limezungushwa na fensi yenye rangi ya bluu. Ambapo, ndizi hizo huzalishwa kwa wingi na kuvunwa ili ziweze kusafirishwa maeneo ya viwandani ambapo hutumika kama malighafi kwa ajili ya uzalishaji bidhaa mbalimbali ambazo hutumiwa na watu.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe ambao wamehifadhiwa katika sehemu moja kwa ajili ya malisho. Kuku hao huzalishwa kwa wingi na kutumika viwandani kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiwanda, ambapo huzalisha mayai pamoja na nyama kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Kuku wengi walio kusanywa sehemu moja kwa ajili ya shughuli ya ulishaji, Kuku hawa hupewa chakula pamoja na maji katika eneo hilo ili wapate kukua na kuzalishwa kwa wingi. Kuku hao huzalishwa kwa wingi kwaajili ya kupelekwa viwandani, kuhakikisha wanatoa mazao ya mayai pamoja na nyama.

Mazao mengi yenye rangi ya kijani pamoja na rangi nyekundu, ambapo mazao haya yenye rangi ya kijani yanashikilia kabla hajaiva na kukomaa, wakati mazao yenye rangi nyekundu yanaashiria yako yamekomaa tayari kw aajili ya matumizi, ambayo huweza kuvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Mimea mingi ya kijani ambayo imepandwa katika eneo lililozunguushiwa wigo maalumu, eneo hilo huzunguushia wigo huo ili kuhakikisha ndani kunakuwa na joto sahihi kwaajili ya ukuaji wa mimea hiyo na unyevunyevu ambalo linasaidia mimea hiyo iweze kukua, ambapo huzalisha mbogamboga kwa wingi kwaajili ya kupeleka viwandani na shughuli mbalimbali za nyumbani.

Eneo kubwa la ufugaji wa nguruwe wa kisasa, ambapo nguruwe hao hupelekwa kiwandani na kuchakatwa ili kutengeneza mazao mbalimbali ambayo binadamu hutumia ikiwemo: mafuta, ngozi pamoja na nyama.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe, ambao wamehifadhiwa ndani ya jengo kubwa la kiwanda. Ng'ombe hao hutunzwa katika eneo kubwa ili kuhakikisha wanapata chakula cha kutosha na chenye afya, kuhakikisha wanatoa mazao yanayohitajika kwa ajili ya matumizi ya viwandani. Mazao hayo huweza kuwa kama ngozi, maziwa pamoja na nyama.

Eneo kubwa la shamba ambapo mimea pamoja na mazao imepandwa katika hali ya mistari na mpangilio maalumu, ambapo inasaidia kuzalisha kiasi kikubwa cha mazao hayo, ambapo mazao hayo hutumiwa kwa ajili ya kuchakata na kutoa bidhaa zingine ambazo zinatumika kiwandani.

Eneo kubwa la shamba ambalo shamba hilo limelimwa katika eneo kubwa na maheka makubwa, na mengi kwa mfumo wa kisasa wa kutengeneza vituta vidogovidogo na kusambazwa bomba maalumu kwa ajili ya maji. Ambayo mabomba hayo yamechomekwa katika upande mmoja kwenye chanzo cha maji na kupeleka katika eneo la shamba ili kuhakikisha mimea ambayo inapanda katika shamba hilo inapata maji ya kutosha.

Eneo maalumu la shamba ambalo limepandwa mimea mbalimbali ya rangi ya kijani. Eneo hili limezungushwa na mabomba maalumu ya maji ambayo hutumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Mfumo huu wa kilimo hutumika sana katika maeneo ambayo yana uhaba wa mvua.

Mkulima aliyevalia kofia nyeupe pamoja na shati na suruali na miguuni akivalia viatu maalum kwa ajili ya shughuli za mashambani, akirekebisha mfumo wa maji kuingia katika shamba hilo, mifumo hii kutumika kwa katika maeneo mbalimbali ambayo yanakuwa na uhaba wa mvua hivyo kusaidia shughuli ya kilimo cha umwagiliaji na kuongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Eneo la shamba ambalo limepandwa mimea ya rangi ya kijani. Katika shamba hilo kumezungushwa mifumo maalumu ya kuhakikisha mimea inapata maji kwa njia ya umwagiliaji, ambapo mfumo huu hutumika sana katika mikoa ambayo ina uhaba wa mvua hivyo kusaidia ukuaji mzuri wa mimea hiyo kwa njia ya umwagiliaji.

Eneo dogo lililotifuliwa vizuri na kupandwa mbegu ili kuhakikisha mbegu hizo zinakuwa vizuri. Pia eneo hilo limezungushiwa na mabomba ya maji ambayo yanasaidia, kusambaza maji ya kutosha ili mbegu hizo ziweze kukua na kustawi vizuri.

Eneo la vitalu, ambalo limeoteshwa miti ya aina mbalimbali, miti midogomidogo, hiyo humwagiliwa maji vizuri ili kuhakikisha inakua na kustawi, pindi ikikua hung'olewa na kupelekwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupandikizwa ili ipate kukua zaidi kwa kupata hewa nzuri na yenye nguvu ya kutosha. Mkulima anayemwagilia eneo hilo la miche ili ipate kunawiri vizuri na kustawi.

Eneo la shamba ambalo limepandwa mimea mbalimbali ya kijani kama vile mbogamboga pamoja na mimea mingine, eneo hilo limepitishwa mabomba maalumu kwa ajili ya umwagiliaji ambapo shughuli ya umwagiliaji imekuwa ikitumika katika maeneo mengi, ambayo yana shida ya mvua ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kukua ili iweze kuzalisha kwa kiasi kikubwa.

Mimea ya kijani, iliyopandwa katika mistari maalumu na kupitishwa mabomba kwa ajili ya usambazaji wa maji. Mfumo huu wa kilimo hutumika kuzalisha kiasi kikubwa cha mimea ambayo hutumika kwa shughuli mbalimbali za kiwandani, kama vile kuzalisha mboga pamoja na miti.

Eneo kubwa la shamba ambalo limepandwa na kulima mazao ya kijani, pia eneo hilo limezungushwa na mifumo ya maji kupitia mabomba maalumu, ambayo huyachukua maji kutoka sehemu mbalimbali na kuyakusanya, ili maji hayo yaweze kusambazwa katika mimea hiyo, kuhakikisha mimea hiyo inapata maji ya kutosha ili iweze kukua.

Shamba kubwa ambalo lina mimea mingi ya kijani ambayo imepandwa katika mfumo wa mistari maalumu, mistari hiyo husambaza na maji ili kuhakikisha mimea inapata kiasi kikubwa cha maji, pia shamba hilo limezungukwa na miti mingi yenye rangi ya kijani ambapo wakulima hutumia maeneo kama kivuli wakati wa shughuli za kilimo.

Mimea ya kijani, ambayo imepandwa kwa mstari, ambapo imezungushwa na mfumo wa maji, kuhakikisha mimea hiyo inapata maji ya kutosha ili iendelee kukua. Mifumo hiyo ya maji huchukuliwa, na kusambazwa kuhakikisha mimea hiyo inapata kiasi kikubwa cha maji, ili iweze kukua na kunawiri.

Mimea mizuri yenye rangi ya kijani, mimea hiyo ni mimea ya jamii ya kunde ambayo imepandwa katika mistari mizuri na kupitishwa bomba za maji, mfumo huu wa kilimo hutumika kwa ajili ya kuzalisha kiasi kikubwa cha mazao ambayo husaidia kukidhi soko la mahitaji ya watu.

Shamba kubwa la mimea yenye rangi ya kijani, ambayo imepandwa katika mfumo wa mistari maalumu kuhakikisha mimea hio inakua katika hali nzuri na salama. Ambapo shamba hilo limezungushwa mifumo ya maji kwa ajili ya shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuendelea kukua vizuri.

Eneo dogo la shamba ambapo ufanyiwa shughuli mbalimbali za kilimo kama vile upandaji wa mbogamboga na mimea mingine. Eneo hilo limesambaza mabomba maalumu, kwaajili ya kusambaza maji, ambayo inahakikisha mimea hiyo inakuwa na kustawi, ilii pate kukua vizuri na kuzalisha kiwango kikubwa cha mazao ambayo utumiwa na watu kama chakula.

Mimea yenye kuvutia yenye rangi ya kijani, ambapo ipo katika eneo la shamba. Pia, eneo hilo la shamba limezungushiwa mifumo ya maji katika mifuko ya nailoni ambayo huhakikisha mimea hiyo inafidiwa na maji ili kuhakikisha inapata ukuaji mzuri.

Mkulima akiwa katika bustani ya miti ambapo miti hiyo imepandwa katika vitalu vidogovidogo, kwa lengo la kuikuza ili iweze kuchukuliwa na kwenda kupandikizwa katika eneo jingine kubwa, ambapo inaweza ikastawi kwa kiasi kikubwa.

Eneo la shamba ambalo mkulima anajihusisha na shughuli ya umwagiliaji. Shughuli hiyo huweza kufanyika katika kipindi cha mwaka mzima, mbali na uwepo au kutokuwepo kwa mvua za kutosha.

Eneo la ardhi ambalo linoloonekana kutokuwa na nyasi nyingi pamoja na miti, eneo hilo limetawaliwa na hali ya ujangwa ambapo mimea mingi huweza kufa baada ya kuota kwa sababu ya ukosefu wa maji, hivyo mimea mingi ambayo inaishi katika maeneo hayo ni ile mimea ambayo inayoweza kustahimili bila kutumia maji kwa muda mrefu. Na wanyama wengine ambao huishi katika maeneo hayo ni kama vile Ngamia.

Eneo la maji, ambalo maji hayo yamejikusanya katika eneo maalumu ambayo hufahamika Kama bwawa. Pembezoni mwa bwawa hilo limezungukwa na mimea ya aina mbali mbali Kama vile nyasi pamoja na miti, ambapo sehemu iyo pia huwa kwa ajili ya maisha ya wanyama mbali mbali.

Eneo la mbuga eneo hilo la mbuga hutumiwa kama makazi kwajili ya wanyama mbalimbali kamavile nyati, simba pamoja na pundamilia, ambapo serikali imetenga eneo hilo na kuzuia shughuli mbalimbali za kibinadamu kama vile makazi pamoja na shughuli za kilimo ilikuhakikisha wanyama hao wanakuwa sehemu salama zaidi.

Milima ambayo inaonekana kuwa na muonekano mzuri na theruji iliyomwagika katika eneo hilo. Eneo hili la mlima linaonekana la kuvutia, hivyo watalii kutoka maeneo mbalimbali hupenda kuja maeneo kama haya kwa ajili ya kupata kujifunza vitu mbalimbali na kuona vitu mbalimbali ambavyo vinatokea katika eneo la uso wa dunia.

Eneo la mbuga ambalo limetawaliwa na nyasi nyingi fupi, pamoja na miti ya aina mbalimbali ambapo eneo utumiwa kwaajili ya makazi kwa wanyama mbalimbali kama vile simba, nyati na wanyama wengine wa mwituni ambapo watu wengi huja kwenye maeneo haya na kuvutiwa na wanyama hao hivyo huwa maeneo mazuri kwaajili ya shuhuli za utalii.

Eneo la mbuga la wanyama ambapo kuna nyasi nzuri za kijani ndogondogo na miti mikubwa pamoja na midogo ambayo hutumiwa na wanyama mbalimbali kama chakula. Eneo hilo hutawaliwa na wanyama wengi ambao wanavutia kama vile: pundamilia pamoja na nyati. Hao kwa kiasi kikubwa wamekua kivutio kwa watalii.

Eneo la kijografia, ambalo limepitiwa na mkusanyiko wa maji unaofahamika kama mto, ambapo pia katika eneo hilo kuna mimea ya aina mbalimbali, kama vile miti pamoja na nyasi, ambapo wanyama mbalimbali hutumia maeneo haya kama maeneo ya makazi.

Eneo la ardhi ambalo limezungukwa na nyasi nyingi pamoja na mimea ya aina mbalimbali. Eneo hili pia lina milima na mabonde ambayo huwavutia sana watali kuja kuona namna gani uso wa dunia huonekana. Pia katika maeneo hayo ya misitu, hutumika kama makazi kwa ajili ya wanyama mbalimbali kama vile fisi na wanyama wengine wa mwituni.

Eneo la maji ambalo limezungukwa na miti pamoja na nyasi ndogondogo zenye rangi ya kijani na ya kuvutia, eneo hilo hutumiwa na wanyama mbalimbali kuja kujipatia maji ya kunywa, pia eneo hilo huweza kutumika kama sehemu kwa ajili ya makazi ya wanyama mbalimbali wa mwituni.

Eneo la ardhi ambalo limepasuka na hutengeneza sifa nzuri na inayovutia, ambapo eneo hilo la bonde pamoja na mlima limezungukwa na nyasi pamoja na miti ya aina mbalimbali. Eneo hilo huvutia sana na watu wengi kama vile watalii huweza kuja na kujishuhudia maajabu ya maeneo mbalimbali ya uso wa dunia.

Eneo ambalo limezungukwa na makazi pamoja na maeneo ya mashamba, ambapo binadamu hufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi katika mashamba hayo na kuhakikisha wanaendesha maisha yao ya kila siku. Pia katika eneo hilo kuna mto mkubwa ambao husaidia shughuli za kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la mbuga lenye miti miwili pamoja na nyasi ndogondogo zenye rangi ya kijani pamoja na rangi ya kahawia. Eneo hilo hutumika kwa ajili ya makazi ya wanyama mbalimbali wa mwituni ambapo wanyama hao ni kama vile simba, twiga pamoja na chui ambao wanavutia kiasi kikubwa uwepo wa watalii katika maeneo mbalilmbali.

Eneo la bondeni ambapo kuna mto wenye maji yanayo tiririka, mto huo umezungukwa na miti mingi ya kijani pamoja na nyasi ndogondogo za kijani, maeneo haya hutumiwa kwa ajili ya shughuli za kilimo pamoja na wanyama kama sehemu ya kijipatia maji.

Eneo zuri lilotawaliwa na mimea mbalimbali ya asili, moja ya mimea hiyo ni kama vile nyasi ndogondogo, pamoja na miti mirefu ambayo imezunguka mlima mkubwa, unaofahamika kama mlima kilimanjaro ambao upo Tanzania. Watu wengi huja kutoka maeneo mbalimbali, kwa ajili ya kuangalia kivutio hicho.

Mlima mkubwa uliozungukwa na mimea mbalimbali, pamoja na nyasi, mimea hiyo ni ya rangi ya kijani ikiashiria kuwa, eneo hili lina uwepo wa mkubwa wa mvua ambapo wanyama mbalimbali hutumia nyasi hizo kama chakula na kendelea na maisha.

Eneo la ardhi ambalo lina bonde katikati na kuzungukwa na miinuko miwili yenye miti pamoja na nyasi zilizojaa, pia katika eneo hilo kuna mdada anayepika katika eneo hilo ambapo watali wengi huja na kujionea maajabu pamoja na vivutio katika eneo hili.

Eneo la ardhi ambalo limetawaliwa na uoto wa asili ambao ni nyasi pamoja na miti yenye rangi nzuri ya kijani, pia katika eneo hili kuna mlima mrefu amnbao hutoa theluji juu yake, ambapo watu wengi hupenda kuhudhuria maeneo haya hili kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na mlima huo.

Eneo kubwa la ardhi ambalo limezungukwa na mabonde na milima. Milima hiyo pamoja na mabonde hayo yamepambwa kwa mimea ya rangi nzuri ya kijani, ambayo wanyama mbalimbali huishi ndani yake. Pia, maeneo hayo huvutia watu kama vile watalii kutoka maeneo mbalimbali kuja kuangalia vivutio maeneo hayo.

Eneo kubwa ambalo maji yake yamejikusanya katika eneo mmoja. Eneo hilo likizungukwa na mimea ya kijani pamoja na nyasi za kijani, pia eneo hilo limezungukwa na milima pamoja na mabonde, ambapo wanyama mbalimbali hutumia maeneo hayo kama maeneo ya kujihifadhi na makazi.

Eneo la mto ambalo linazungukwa na nyasi za kijani pamoja na rangi ya kahawia eneo ilo pia limezungukwa pia na mbuga kubwa, ambayo hutumiwa na wanyama mbalimbali ya kujihifadhi ya maskani ambapo watu wengi huja maeneo hayo kama sehemu ya kutalii.

Eneo zuri la ardhi ambalo limetawaliwa na mimea mingi ya kijani, mimea hiyo ni kama vile nyasi pamoja na miti, pia eneo hilo limezungukwa na mlima mkubwa, katika maeneo haya wanyama wengi hupenda kuishi na kujihifadhi kama makazi yao, pia watu huja maeneo haya kama sehemu za utalii.

Eneo la mlima lililozungukwa na miti mingi yenye rangi ya kijani, ya eneo hilo limezungukwa na nyasi ndogondogo za kijani. Maeneno hayo hutumiwa zaidi na viumbe kama: simba, ngedere pamoja na nyani kama maeneo ya makazi.

Eneo kubwa la mbuga lililopambwa kwa miti ya kijani pamoja na nyasi ndogondogo zenye rangi ya kijani. Eneo hilo pia limezungukwa na wanyama wengi ikiwemo, pundamilia na swala pamoja na twiga, ambapo huvutia watalii kuja kutazama maeneo hayo.

Eneo la maji yaliyojikusanya katika sehemu moja, eneo hilo limezungukwa na mimea ya asili pamoja na nyasi, pia katika eneo hilo limezungukwa na makazi ya watu. Maji hutumika katika shughuli mbalimbali za kila siku kwa binadamu, kama vile kupikia pamoja na shughuli za kilimo, pia maji yanayoporomoka kwenye maeneo ya maporomoko na kutumika kama chanzo cha kuzalisha umeme.

Eneo zuri la mlima lenye mwonekano mzuri na wa kuvutia, eneo hilo limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani, pia na barafu ambazo zinamwagika katika eneo hilo, inaashiria uwepo wa baridi, watu wengi ni watalii huja kujionea mandhari hii inayovutia.

Eneo la ardhi ambalo limezungukwa na bonde pamoja na eneo tambarare, pia katika eneo hilo kuna mlima ambao umezungukwa na mimea mbalimbali ya kijani pamoja na kahawia, ambapo mimea hiyo ni kama nyasi maeneo hapo hutumika zaidi na wanyma mabalimbali wa mwituni kama vile swala pamoja na twiga kama maeneoya kujihifadhi.

Eneo zuri la ardhi, ambalo limezungukwa na nyasi pamoja na miti mingi yenye rangi ya kijani. Miti hio pamoja na nyasi hizo hutumika kama makazi kwa viumbe wa aina mbalimbali, kama vile wanyama wa mwituni ambao ni twiga, pamoja swala.

Eneo la wanda lililo na nyasi nyingi pamoja na miti mingi ya kijani eneo hilo hutumika sana na wanyama wa mwituni pamoja na wanyama wa kufuga kama maeneo kwa ajili ya malisho, ambapo wafugaji huleta wanyama hao katika maeneo hayo katika nyasi za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha ng'ombe wao pamoja na wanyama wengine wanakuwa vizuri

Eneo la uso wa dunia ambao limetawaliwa kwa kiasi kikubwa na maji pamoja na kuzungukwa na maeneo mbalimbali ya ardhi, ambayo yametawaliwa na mimea yenye rangi ya kijani mimea hiyo ni kama vile nyasi pamoja na miti, pia pembezoni eneo hili la unywaji zimezungukwa na barabara ambapo watu hutumia kupita usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Eneo la barabara ambayo imechongwa katikati ya nyasi nyingi pamoja na miti mingi kwenye rangi ya kahawia watu hutumia barabara hiyo kusafiri kutoka maeneo mbalimbali kwa mfano kuweza kutumia barabara hiyo kutoka maeneo ya mashambani na kwenda mjini au masokoni kwa ajili ya muuzaji wa bidhaa zao.

Eneoe la uwanda wa ardhi ambalo limetawaliwa na mimea ya aina mbalimbali kama vile nyasi pamoja na miti. Eneo hilo hutumika kama malisho kwa ajili ya wanyama mbalimbali wa kufugwa pamoja na wanyama wa porini, ambapo huja kujipatia nyasi za kutosha na kuhakikisha wanakuwa vizuri na kuboresha afya yao.

Eneo la bwawa ambalo limezungukwa na miti mingi ya kijani, pamoja na nyasi na uoto wa asilia, ambapo eneo hilo pia limezungukwa na milima pamoja na mabonde, ikiwa inaonyesha hali nzuri, na ya kuvutia na iliyo tulivu.

Eneo la barabara ambapo barabara hiyo imezungukwa na miti pamoja na nyasi. Pia barabara hiyo imezungukwa na milima na mabonde, ambapo watu hutumia kwa ajili ya kusafiri kutoka makazini na kwenda nyumbani au kutoka majumbani kwenda maeneo ya kazi.

Eneo kubwa lililotawaliwa na nyasi pamoja na miti ya kijani. Pia eneo hilo limezungukwa na mto mkubwa mrefu. Pia katika eneo hilo kuna milima mikubwa ambapo wanyama wengi hupenda kuishi katika maeneo hayo.

Eneo zuri la mboga, ambalo limezungukwa na: maji, miti, nyasi, pamoja na wanyama. Eneo hili hupendelewa sana na wanyama kama vile swala, pamoja na simba. Maeneo haya huwavutia watalii.

Eneo la milima na mabonde lililozungukwa na mimea mingi ya kijani, ambayo ni miti, nyasi pamoja na migomba, kuashiria shughuli za kilimo.

Mbuzi (majike pamoja na madume) ambayo yamewekwa katika banda maalumu. Mbuzi hao hupewa chakula ambacho ni nyasi pamoja na maji, pia hufanyiwa uchunguzi mbalimbali kama vile kuogeshwa pamoja na kupewa dawa; ili kuhakikisha wanakua vizuri na kuepukana na magonjwa ambayo yanaweza kupunguza uzalishaji.

Watu wengi wakiume na wakike walio valia nguo za rangi nyeupe pamoja na barakoa zenye rangi nyeusi, ambao nguo hizo hutumika kwajili ya ulimaji wa asali pamoja na shughuli mbalimbali zinazohusiana na wanyama wakali na wadudu wakali kamavile nyoki ili wasipate kuzurika na wadudu hao kuhakikisha wanafanya kazi katika hali ya usalama na uheredi wa hali ya juu.

Eneo lililozungukwa na mimea aina mbalimbali, mimea hiyo ni kama vile miti pamoja na nyasi, ambazo hutumiwa na wanyama mbalimbali kama chakula. Mbuzi wengi wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakila majani hayo ili waweze kupata virutubisho mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya ukuaji wake.

Mbuzi ambao wamewekwa katika mabanda maalumu na kuwekewa nyasi kama chakula, Mbuzi hao hufugwa ndani ya mabanda maalumu na kusambaziwa vyakula vya kutosha ili waweze kukua na kuzalisha mbolea kwa wingi ambayo hutumika kama samadi maeneo ya mashambani.

Watu wawili ambao wamevalia mavazi meupe kwa ajili ya kujilinda na nyuki, ambao wanaweza kusababisha madhara, wakiwa wameshikilia mizinga iliyokwisha kuvunwa kwa ajili ya kutengeneza asali.

Mfugaji aliyevaa nguo ya kijani ambaye yupo katika mabanda ya wanyama ambao ni mbuzi, akihakikisha mbuzi hao wanapata nyasi za kutosha ili waweze kuendelea na ukuaji ambapo baadae hupelekwa katika maeneo ya kuuzwa na kuchukuliwa na wateja.

Mbuzi wawili waliofungwa kamba shingoni. Mbuzi hao wako pamoja na mfugaji ambae anafanya shughuli ya ukaguaji na kuangalia maendeleo ya mbuzi hao, ambapo maeneo ya pembeni yamaezungukwa na mazao kama vile mahindi pamoja na mboga mboga.

Kuku wengi na wa kisasa wanaofugwa katika mfumo wa kisasa, ambapo kuku hao huhakikisha wanakula chakula cha kutosha pamoja na maji ya kutosha ili kuhakikisha wanazalisha mayai ya kutosha ambayo husaidia katika kukidhi hitaji la soko kwa binadamu.

Eneo kubwa la banda, ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku wengi wa kisasa. Ambapo wafugaji wawili waliovalia makoti maalumu pamoja na viatu vya kuzuia takataka kuingia katika miili yao, wakiwa katika banda hilo na kuangalia ukaguzi wa maendeleo ya kuku hao. Ambao huzalishwa kwa wingi na kutoa mazao mbalimbali kama vile, nyama pamoja na mayai.

Kuku wengi wa kisasa wenye rangi nyeupe ambao wamekusanywa katika chumba kimoja na kupewa chakula, eneo hilo limefungwa ndani na kuweka uwepo wa hewa ya kutosha, ili kuwasaidi wao wapate kupumua na kuendelea na ukuaji.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kutifuliwa vizuri ambapo mazao yake aina ya mahindi yamepangwa katika mpangilio maalumu na mistari ili kuhakikisha mimea hiyo inakuwa na ustawi wa hali ya juu ili mkulima aweze kuvuna vizuri na kuongeza kipato.

Kifungashio maalum ambacho kimetengenezwa na kampuni ya utengenezaji wa mbegu mbalimbali inayofahamika kwa jina la EASEED ambacho kifungashio hutumika kwa ajili ya kutunza mboga mbalimbali ili isipate kuharibiwa na wadudu, ambapo hutunzwa kwa muda mrefu hadi kufikia wakati wa shughuli za kilimo.

Nafaka mbalimbali zikiwa zimewekwa katika vifungashio maalumu vya maguni. Mfano wa nafaka hizo ni kama vile: maharage pamoja njegere; ambazo hutumika kwa kiasi kikubwa kama chakula katika maeneo mengi ya bara la Afrika.

Shamba kubwa la ukulima wa mazao wenye rangi ambayo yapangwa katika mfumo maalumu,. ili kuhakikisha mimea hiyo inakuwa na kusitawi kwa hali ya juu zaidi pia katika eneo hilo kumesambaza na bomba mbalimbali ambayo hakikisha nia hii inapata maji ya kutosha mfumo huu wa ukulima kutumika sana maeneo ambayo yana uhaba wa mvua.

Nafaka mbalimbali aina ya mahindi pamoja na jamii ya kunde ambayo imewekwa katika mifuko maalum katika eneo la soko, nafaka hizo hutumika kama mbegu mashambani pia binadamu hutumia nafaka hizo kama chakula na pia hutumika kama chakula kwa wanyama mbalimbali kama vile kuku na nguruwe.

Eneo kubwa la shamba ambalo limepandwa mimea mbalimbali na mazao mbalimbali yenye rangi ya kijani kama vile kabichi pamoja na nyanya, pia eneo hilo limepanda vitunguu ambavyo vimepandwa katika mfumo maalumu wa msatari na kusambazwa mabomba kwa ajili ya kuhakikisha panakuwa na maji ya kutosha, mfumo huu hutumika sana kwenye maeneo ambayo yanauhaba wa mvua.

Eneo la shamba ambalo limepandwa mimea ya mbegu mbalimbali ya jamii ya mikunde, ambapo eneo hilo limezungushiwa mabomba ya maji, ambayo maji hayo husaidia ukuaji na maendeleo mazuri ya mimea hii aina ya mikunde.

Miche ya mimea yenye rangi ya kijani ambayo imepandwa kwenye makopo maalumu yenye rangi nyekundu makopo hayo yamejazwa udongo wenye mbolea na rutuba ya kutosha ilikuhakikisha mimea hiyo inakuwa na kustawi pia katika mimea hiyo kumwagiwa maji iliiipat kuendelee vizuri na uwepo wake.

Miche midogomidogo ambayo imetengenezwa kutoka kwenye mbegu za nafaka mbalimbali, ambapo mbegu hizo zimepandwa katika kitalu maalumu, kuhakikisha inakua vizuri na kustawi, katika eneo lenye mbolea na rutuba ya kutosha.

Mimea midogomidogo yenye rangi ya kijani ambayo imetokana na nafaka iliyowekwa katika vyombo maalum na kukuzwa, ili vipate kukua. Mimea hiyo imewekwa kwenye udongo ambao ni rutuba na maji ya kutosha, ambapo hukua na kutengeneza mazao mbalimbali ambayo binadamu huyahitaji.

Kifungashio maalum chenye rangi ya kijani pamoja na njano ambacho hutumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu mbalimbali ili mbegu hizo zipate kuharibiwa na wadudu kwa wakati ambao utahitajika kutumia katika mashairi ya aina hii ili haziaribiki

Mimea aina ya nyanya ambayo imepandwa katika makopo maalumu na kuekewa mbolea ya kutosha pamoja na maji ya kutosha, ili kuhakikisha mimea hiyo inakua vizuri na kustawi. Ambapo baadaye mimea hiyo itazalisha mazao aina ya nyanya na kupelekwa maeneo ya sokoni kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Vifungoshio maalum vya kisasa ambavyo hutumika kwa ajili ya shughuli ya uhifadhi wa mbegu mbalimbali za mazao, vifungashio hivyo imetengenezwa na kampuni maalum, inayofahamika kama mvunusi ambapo mbegu hizo hutunzwa ili kuepuka kuvamiwa na wadudu mbalimbali ambao wangeweza kuziharibu mbegu hizo.

Vifungashio maalum na vya kisasa ambavyo hutumika kwa ajili ya utunzaji wa mbegu za mazao mbalimbali, mfano wa mazao hayo ni kama vile bamia, mchicha, vitunguu, karoti, pilipili nyanya pamoja na matango kutunza katika mifuko hiyo ili isiweze kuharibiwa na wadudu.

Vifungashio maalumu na vya kisasa, ambayvo vimetengenezwa katika muundo maalumu kwa ajili ya utunzaji wa mbegu za mazao mbalimbali, mfano wa mbegu za zao hayo ni kama vile bamia, pilipili, vitunguu pamoja na mboga mboga za majani.

Vifungashio maalumu na vya kisasa ambavyo vimetengenezwa na kampuni maarufu inyaoitwa (STRIKE AYRES), ambayo vifungashio hivyo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu mbalimbali ili zisiweze kuharibiwa endapo itawekwa katika mazingira tofautitofauti yenye hali ya hewa tofauti.

Mimea midogo midogo ya kijani ambayo imelimwa na kuoteshwa katika eneo lenye ardhi nzuri na rutuba, eneo hilo pia limezungushiwa mabomba madogo madogo, hili kuhakikisha yanapata maji ya kutosha ambayo yanasaidia mimea ipate kukua kwa usahihi zaidi.

Eneo la shamba lililolimwa na kutifuliwa vizuri tayari kwa ajili ya shughuli ya upandaji wa mazao, eneo hilo likiwa limesambazwa mabomba mbalimbali ambayo yanapita katika kila eneo ambalo limepandwa kuhakikisha mimea hiyo inapata maji ya kutosha ili iweze kukua na kunawiri.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kuvutia, ambacho kina picha ya nyanya. Kifungashio hicho, hutumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za aina mbalimbali, ambazo hutumika katika uzalishaji wa nyanya. Kifungashio hicho pia hutengenezwa na kampuni inayofahamika kama "royal seed" .

Vifungashio maalumu na vya kisasa, ambavyo vimetengenezwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi mbegu mbalimbali za mazao. Ambapo hutunzwa katika vyombo hivyo ili visiweze kuharibika na hali ya hewa.

Eneo la shamba ambalo limepandwa mimea mingi ya kijani pia katika eneo hilo limepandwa mazao tofauti tofauti ya aina mbalimbali ambayo yamepanda katika mfumo wa mistari na kusambaziwa mabomba maalumu ya usambazaji wa maji, ili mimea hiyo kupata maji ya kutosha na kuweza kunawili.

Nafaka mbalimbali, ambazo zinafahamika kwa jina la maharage pamoja na njegere, zilizowekwa katika vikapu maalumu, maeneo ya masoko. Watu huja maeneo haya ili kujipatia nafaka hizo ambazo hutumika kama mboga, pamoja na chakula kwa wanyama.

Eneo la duka ambapo nje ya duka ilo kumepangwa nafaka za aina mbalimbali pamoja na mazao mengine ambayo yapatikanayo mashambani kama vile njugu, mihogo, mahindi, mpunga pamoja na maharage ambayo watu uja kununua kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani kama vile chakula pamoja na mifugo.

Kifungashio maalumu na cha kisasa chenye rangi ya chano pamoja na rangi ya kijani ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli maalumu kwa ajili ya utunzaji wa mbegu za mboga mbalimbali ambayo inamilikiwa na kampuni inayofahamika kama EASEED. Pia kifungashio hicho hupima kiasi maalumu cha mbegu ili kupata kuhifadhiwa vizuri bila kuharibika na wadudu.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kijani, pamoja na njano, ambacho hutumika kwa ajili ya kutunzia na kuhifadhia mbegu za mimea mbalimbali. Mbegu hizo huwa na uzito wa gramu ishirini na tano.

Kifungashio maalumu na cha kisasa kwajili ya kuhifadhi mbegu za mbogamboga, mbegu za mboga mboga ambazo huifadhiwa kwenye kifungashio hicho ni kamavile: chainizi ambayo hutumia kama chakula na mboga kwa binadamu pamoja na wanyama wengine kama vile kuku.

Kifungashio chenye rangi ya kijani pamoja na njano, kifungashio hicho hutumika maalumu kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa mbalimbali za mbogamboga, kama vile mboga za kabichi; ambazo hupimwa kwenye uzito maalumu na kuhifadhiwa katika mifuko hiyo, kwa ajili ya kutumika kama sehemu ya kuhifadhia mbegu.

Shamba kubwa ambalo limepanda mimea aina ya mahindi, mimea hiyo imepandwa katika mfumo maalumu wa mistari, ili kuweka nafasi kwa ajili ya kuhakikisha mimea hiyo inakua kwa weledi na vizuri zaidi, ili kuongeza mapato na uvunaji mkubwa.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri pamoja na kupaliliwa kwa weledi wa hali ya juu, ili kuhakikisha nyasi haziharibu maendeleo ya ukuaji wa mimea hiyo, mimea hii imepandwa katika mfumo wa mistari maalumu ili kuhakikisha inakuwa vizuri na kustawi ili kutoa mazao makubwa na kiasi kingi.

Nafaka mbalimbali ambazo zipo ndani ya mifuko mikubwa na yenye kuangaza, ambapo hutunzwa ndani ya mifuko hiyo ili isiweze kuharibiwa na wadudu, ambapo nafaka hizo hutumika kama chakula kwa wanyama, pamoja na mbegu kwa ajili ya mashambani.

Miche midogomidogo ya mimea ambayo imepandwa, katika eneo maalumu na kwa mpangilio maalumu, ambayo huchukuliwa na kwenda kupandwa maeneo mengine, ili yaweze kustawi katika hali nzuri na ya kunawiri.

Banda maalumu ambalo linatumika kwa ajili ya ufagaji wa wanyama mbalimbali kama vile mbwa. Ambapo banda hilo limewekwa na kujengwa kwa mbao pamoja na kufunukwa bati juu, ili kuzuia jua ambalo lingeweza kumuumiza mbwa huyu. Mbwa huyu akiwa katika banda hilo hupewa chakula pamoja na madawa ya kutosha ili kuhakikisha anakuwa salama.

Madaktari wa kiume waliovalia makoti maalumu ya rangi nyeupe ambao hushughulika na utoaji wa huduma mbalimbali kwa wanyama kama mbwa, ambapo madaktari hao hujihusisha na shughuli za utoaji wa chanjo kuhakikisha mbwa wao wanakuwa na afya njema na wanaepukana na magonjwa ambayo huwasababishia kukosa afya njema.

Mabanda yenye rangi nyeupe ambayo yameezekwa kwa bati. Mabanda hayo hutumiwa kwa ajili ya uhifadhi na ufugaji wa wanyama kama vile mbwa. Wanyama wengi ambao huifadhiwa katika mabanda hayo ni wale ambao huwezi pata madhara kama watakutana na binadamu.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao pamoja na kuwekewa waya katika eneo la dirisha dogo kuhakikisha hewa ya kutosha inaingia katika sehemu hii. Mabanda hayo hutumiwa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa wanyama kama vile kuku pamoja na mbwa.

Wanyama watatu aina ya mbwa wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi ambao wamehifadhiwa katika vyumba maalumu vilivyotengenezwa kwa chuma, Vyumba hivyo huwafanya mbwa hawa wasiweze kutoka na kuwazuru binadamu. Mbwa hutumiwa kama walinzi ili kukimbiza wadudu wabaya nyumbani, pia hufanyiwa matibabu ili kuhakikisha wana afya njema na wanaendelea kuwa vizuri.

Mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa nyaya pamoja na bati. Ambapo wanyama kama vile mbwa huhifadhiwa na kutunzwa maeneo hayo ili wapatiwe huduma mbalimbali, kama vile chanjo pamoja na uhifadhi. Ambapo watu hutumia wanyama hao kama ulinzi.

Banda Lililotengenezwa kwa mfumo wa mbao na kuezekwa bati, ambapo hutumika kwa ufugaji wa wanyama mbalimbali kama vile mbwa. Mbwa huyu akiwa katika eneo hilo la banda, akiwa anapata chakula ili aweze kuendelea vizuri na afya yake, ili aweze kufanya shughuli ulinzi vizuri. Watu hutumia mbwa kama walinzi.

Ndege mkubwa mwenye rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe, aliye katika juu ya mti ambako ndege huyo akiwa anaangalia maeneo ya chini na kuhakikisha anatafuta sehemu ya kupata chakula ili apate kuendelea na maisha. Ndege hawa huwa na miguu yenye kucha kali pamoja na midomo migumu ili kuhakikisha anapambana vizuri na maadui ili kutetea uhai wao.

Eneo la uwanda wa nyika ambalo lina nyasi ndogondogo yenye rangi ya kahawia pamoja na kijani. Pia eneo hilo lililokuwa na vichaka vidogovidogo ambavyo husaidia wanyama mbalimbali kuweza kujizuia kipindi cha jua. Eneo hilo pia lina mlima mzuri unaovutia ambao watu na watalii kutoka maeneo mbalimbali huja kuangalia eneo hilo.

Tembo mkubwa aliye katika sehemu ya lugha akiwa anakula majani hadi hapo chini tembo hao kutunzwa na kuwekwa maeneo ya umri, wapate kuvutia na kukuza utalii nchi nyingi za kiafrika kama vile tanzania huwa na tembo wengi sana ambao wanavutiwa kiasi kikubwa ongezeko la utalii katika nchi.

Eneo kubwa la maji ambapo yamejikusanya katika eneo moja. Mnyama aina ya mamba ambaye hutumia muda wake mwingi katika maisha ya majini, akiwa amejianika eneo la nje kupata jua, ambalo linakuwa na muhimu sana katika maisha yake. Hivyo mnyama huyu amejilaza katika eneo hili ambapo huvutia wadudu mbalimbali ambao yeye hutumia kama chakula.

Eneo maalumu ambalo limetengwa kwa ajili ya kuhifadhi wanyama mbalimbali wa mwituni ili wanyama hao wapate kuangaliwa na kutazamwa na watalii. Wafugaji wa wanyama mwitu ambao serikali hushughulika na swala hilo limesaidia kwa kiasi kikubwa kuchangia ongezeko la watalii katika nchi mbalimbali kwa mfano nchi ya Tanzania.

Ndege mkubwa mwenye rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe katika maeneo yake ya shingo pamoja na mabawa pia ndege huyo ana miguu mirefu na mdomo mgumu ambao humsaidia kutafuta chakula, pia husaidia katika shughuli za ulinzi ilikujiweka katika mazingira salama asivamiwe na wanyama wengine.

Ndege mwenye rangi ya kijivu ambaye amekaa katika tawi la mti mkavu. Watu wengi huvutiwa na ndege wengi wa porini kama kasuku na wengine ambao ndege huashiria kuwepo kwa amani pamoja na hali ya kuvutia kutoka maeneo mbali mbali na kuja kuwaangalia

Eneo maalumu ambalo limezungushwa na wigo pamoja na eneo hilo kuzungukwa na miti ya aina mbalimbali, mbapo pia katika eneo hilo hujihusisha na shughuli za ufugaji wa wanyama mbalimbali wa mwituni, ambapo watu huja katika maeneo hayo na kuangalia ili wavutiwe na vitu hivyo.

Eneo la ardhi ambalo limezungukwa na maji mengi na yakutosha, pia eneo hilo lina nyasi pamoja na magugu ambayo yameota pembezoni mwa chanzo hicho cha maji. Ambapo ndege wengi huja maeneo haya na kupata maji ilikuendelea kuishi. Pia watu huvutiwa na ndege hao hivyo huja maeneo haya na kuangalia ndege hao waliovutiwa nao.

Eneo kubwa la mkusanyiko wa maji, ambalo limezungukwa na mimea pamoja na nyasi za aina mbalimbali, katika eneo hili wanyama mbalimbali Kama vile nyati huja na kujipatia maji kwaajili kuhakikisha wanaendelea vizuri na maisha yao. watu huvutiwa sana na viumbe vya aina hii na kuchangia kipato kikubwa kwa ujio wa watalii.

Tembo ni wanyama wakubwa mwituni, ambao huwavutia watalii pamoja na watu wengi kuwatazama. Kijana akiwa ameshikilia chupa mbili nyeupe zenye vimiminika vyeupe ndani yake akionekana anamnywesha tembo mmoja wapo.

Eneo zuri la mwituni lililo zungukwa na miti mirefu ya kijani, pia katika eneo hili kuna nyasi nzuri za kijani, ambapo imezungukwa na wanyama wazuri na wanaovutia ambao ni twiga. Wanyama hawa huwa kivutio kwa watalii katika maeneo mbalimbali ya nchi,